Mfumo wa kilmo cha wima, labda hydrophonic . Kuna mimea midogo, ikiwemo kabichi iliyoandikwa kwenye chombo cha juu. Chini kuna daftari na labda vyombo vingine vya mimea.

Shamba la kisasa la hydroponics ambapo mimea midogo imepandwa kwenye mabomba meupe yenye maji. Mabomba yamepangwa mistari mirefu na kuna mimema mingine na miti nyuma. Ni mfumo wa kilimo chenye tija.

Mfumo wa kilimo cha kisasa labda hydroponics au aquaponics uliotengenezwa kwa mabomba ya PVC. Mimea midogo labda jodgubar imepandwa kwenye vyungu vidogo na kuwekwa kwenye matundu yaliyokatwa kwenye mabomba. Kuna pia kijiko na chupa ya glasi upande wa kushoto.

Mfumo wa kilimo cha hydroponics ambao ni mimea inakuzwa bila udongo. Kuna mabomba meupe yenye matunda mengi na mimea midogo imepandwa kwenye matunda ya juu. Mfumo huu una orofa kadhaa na unaonekana kutumia mapipa au vyombo chini kwa ajili ya maji au virutubisho.

Mimea ya saladi ya kijani kibichi iliyokuzwa kwenye mabakuli meusi makubwa. Inaonekana ni mfumo wa hydroponic au aquaponic kwani mimea inakuwa juu ya maji au suluhisho la virutubisho. Hii ni njia ya kisasa ya kilimo.

Mfumo wa bustani ya hydroponic ya wima, uliotengenezwa kwa mabomba meupe ya kijivu ya PVC , yaliyopangwa kwa usawa wa wima. Mimea midogo ya kijani kibichi imepandwa kwenye mabomba haya, ikionyesha mbinu ya kilimo bila udongo. Nyuma yake kuna ukuta wa matofali yenye rangi ya kahawia.

Rundo kubwa la vitunguu vyekundu vilivyomwangwa chini, mikono miwili ya mtu inaonekana ikichukua, au kupanga vitunguu, ikionyesha shughuli ya kuvuna, kupakia, au kuuza. Vitunguu vinaonekana vikiwa safi, na vingi, vikijaza sehemu kubwa ya picha.

Wanaume wawili wakiangalia mimea ndani ya chafu kubwa. Mmoja amesimama, amevaa fulana ya kijani na jinzi, na mwengine ameinama jinzi akichunguza mimea. Mimea hiyo imepangililiwa kwenye mistari na inaonekana inakuzwa kwa kutumia mfumo wa kisasa, labda hydroponics au kutumia mifuko maalum.

Wanawake wawili labda wakulima nchini Kenya. Wakivuna mboga kutoka kwenye shamba. Mwanamke mmoja amevalia glavu za kijani na anaonekana akichuma majani huku mwingine akiweka mazao kwenye kireketi nyekundu. Nyuma yao kuna bustani ya kisasa labda chafu ikionyesha kilimo cha kisasa.

Banda kubwa lililojaa maelfu ya kuku weupe wanaokuzwa kwa biashara. Kuna mifumo ya kulisha na kunyeshewa maji inayoonekana ikipita katikati ya kuku. Inaonekana kama shamba kubwa la kuku labda hapa Kenya ambapo kuku hufugwa kwa wingi.

Shamba hili lina mfumo wa umwagiliaji wa matone. Kuna bomba jeupe kunalo linalopita katikati na mabomba madogo meusi yanayoelekea kwenye mimea michanga iliyopandwa kwenye mistari. Udongo unaonekana kuwa ukavu kiasi.

Shamba kubwa lililo limwa kwa mstari ambapo mimea midogo imepandwa na kuna mifereji ya maji katikati ya mistari kwa ajali ya umwagiliaji. Kuna mstari wa miti upande wa kushoto na angaa safi juu.

Shamba lenye mimea midogo ya kijani kibichi iliyopandwa kwa sakafu ndefu kuna mirija ya umwagiliaji iliyolala kando ya kila safu ikionyesha mfumo wa umwagiliaji wa matone udongo unaonekana kua mwekundu na laini.

Shamba lililolimwa tayari kwa kupanda ikiwa na mistari iliyonyooka ya udongo mweusi. Mfumo wa umwagiliaji wa matone drip irrigation unaonekana ukiwa umewekwa. Nyuma ya shamba kuna msitu wa miti. Inaonekana kama shamba lililoandaliwa kwa ajili ya kilimo cha kisasa.

Shamba kubwa la mimea ya kijani kibichi iliyopandwa katika mistari mirefu. Katikati ya shamba kuna mfereji wa maji unaotiririsha maji. Inaashiria mfumo wa umwagiliaji. Mimea inaonekana kustawi vizuri chini ya jua.

Shamba lililolimwa lenye mifumo wa umwangiliaji wa matone. Maji yanaonekana yakitiririka kwenye vijito vilivyotegenezwa. Kwa ajili ya kupanda mimea michanga. Nyuma kuna miti na tanki la maji likionyesha juhudi za kilimo katika eneo hilo. Labda lenye ukame.

Shamba lenye mimea midogo. Kuna mabomba na vinyunyizi vinavyomwagilia maji kwenye mimea ikionyesha mfumo wa umwagiliaji. Mistari ya mimea inaonekana wazi kwenye udongo.

Shamba ambalo limejaa maji, labda kutokana na mvua kubwa au mafuriko. Mimea inaonekana mahindi madogo. Imepandwa kwenye matuta lakini imezungukwa na maji. Inawakilisha hali ngumu ya kilimo kutokana na hali ya hewa.

Shamba kubwa la mahindi au mimea mingine ya kijani kibichi kuna mfereji mrefu wa maji unaoendesha kando ya shamba na mabomba kadhaa yameekwa kutoka kwenye mfereji huo hadi kwenye mimea kuashiria mfumo wa umwagiliaji

Bustani au shamba ndogo. Tunaona mimea midogo labda pilipili hoho au nyanya imepandwa kwenye mistari iliyonyooka. Pia kuna mabomba meusi ya kumwagilia maji, yanayopita kando ya mimea, kuonyesha jinsi mimea inavyonyweshwa. Udongo unaonekana kuwa wenye rutuba.